Mto huu umepitia katikati ya makaazi duni mto huu una maji chafu na pia takataka yamejaa mle ndani kando ya mto kuna wajenzi ambao wamekaa chini na wamevaa sare za kijani kibichi.

Gari hili lenye rangi nyekundu kimeegeshwa kando ya barabara. Juu ya gari hii kuna kibao ambacho kinaonyesha vituo ambazo gari litakuwa linashukisha abiria. Kando ya gari kuna utingo ambaye anaita wateja ili waabiri gari hii.

Mabasi yameegeshwa kando ya barabara yakisubiri abiria kupanda. Kando pia na mahala magari yameegeshwa kuna kituo cha reli ambacho uko mtaa unaitwa Pipeline. Kando na kituo hicho kuna reli ambacho kinatumika na gari la moshi kupitia.

Hapa ni mji mkuu wa Nairobi kuna magari ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Katikati mwa barabara kuna mapolisi wa trafiki amba wanasaidia kuelekeza wapita njia, madereva wa magari na pia madereva wa pikipiki.